Watu wengi wanaonekana wakiwa wanasubiri kupata huduma katika ofisi hizi za serikali. Wengi wao wakiwa ni wanawake na wanaume wakiwa wachache. Tunamuona mama mmoja ambaye amebeba mtoto wake upande wa mbele anaitazama kamera na watumishi wawili wapo pembeni wakiwasaidia.

Wachezaji hawa wawili wa mpira wa kikapu wapo uwanjani. Mchezaji wa timu ya Kenya mwenye jezi nyeusi na nambari kumi na nne ameshika mpira mkononi. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani kibichi na nambari kumi na mbili anajaribu kumkaba.

Hilo ni hema kubwa la huduma kwa wananchi na tunaona watu mbalimbali wameketi na wengine wamesimama wakihudumiwa. Maafisa waliovalia sare za Huduma Kenya na jaketi za usalama za rangi ya manjano, wengine pia wamevaa mashati meupe pepepe enye nembo rasmi. Watu hawa wote kwenye mahali hapa wamevaa barakoa.

Wachezaji hawa wa timu ya kandanda waliyovaa sare wa rangi ya manjano wako uwanchani wako kwenye mistari wa pembeni wa uwancha na wanaonekana wakisherekea au kuandaa kuingia au kutoka uwanjani mashapiki wengi pia wamekaa kwenye viti vya uwanja wakitazama mechi hii hali ya anga pia tunaiona ni safi yenye na mawingu nyeupe na anga ya samawati.

Watu wawili wanaonekana wakisalimiana wakiwa wameshikilia shati ya rangi nyekundu mmoja wao aliyevalia suti na aliyevalia nguo ya kucheza mpira wanaonekana wakitabasamu wakisalimiana katika kitendo hicho.

Watu watano, wanne wakiwa wamevalia barakoa za uso, na reflector za usalama zenye nembo ya serikali ya Kenya. Wamevaa mavazi rasmi zao za kazi. Wanaonekana kuwa katika zoezi rasmi. Inaweza kuwa ni uhakiki wa taarifa, usajili au shughuli za kupokea huduma za serikali.

Hili ni jumba rasmi ambalo linaweza kuwa majengo ya mahakama. Tunaona mawakili wengi waliovalia mavazi ya mahakama na sare zao rasmi za mawakili, wengi wao wanaonekana wakiangalia kwenye makaratasi zao, na kutoa ushahidi wao katika mahakama hiyo.

Hili ni kundi la watu wengi wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama kwenye mlango wa huduma Kenya hii ni ofisi ya serikali inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kama vile kuhusisha vitambulisho, usajili biashara na kupata nakala za vyeti. Baadhi ya watu wameketi kwenye ngazi wakiwa na mafaili na makaratasi pia wakisuburi huduma zenyewe.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaendelea ambao ni wa wanadada. Tuwaona wanadada wawili ambao wanacheza mchezo huu. Mmoja aliyevaa nguo sare lake rasmi la mpira ya rangi la samawati na anayemkaba anaonekana akiwa amevaa sare rasmi la rangi nyekundu.

Hii ni mechi ya mpira wa mguu ikichezwa mbele ya mashabiki wengi walioketi kwenye jukwaa la uwanja. Timu mbili zenye jezi ya rangi tofauti zinachuana uwanjani kwa ushindani mkubwa. Mashabiki pia wanaonekana kuwa na shauku kubwa huku wakifuatilia mchezo huu kwa makini sana.

Katika tangazo hii tunaliona jengo la mahakama kuu ya Kenya imeandikwa kuwa jamii ya LGBTQ wana haki na uhuru wa kujiunga na vyama vyao. Ikijumuisha haki ya kuanzisha chama cha aina yoyote. Maandishi haya yanasisitiza uamuzi wa sheria kuhusu uhuru wa ushirikiano.

Mechibya moira wa miguu inaonekana ikiendelea uwanjani. Mchezaji aliyevalia jezi nyeupe anaonekana akikimbia na mpira huku mchezaji mwingine aliyevalia jezi nyekundu akimfuatilia kwa ukaribu akijaribu kumzuia asifike langoni.

Wanawake wanne waliovaa mavazi ya timu ya mpira wa miguu ya Gor Mahia. Wanaonekana wamevaa fulana na skafu yenye nembo ya timu hiyo wakionekana kuwa mashabiki waaminifu na wenye furaha. Wanatembea pamoja wakiongea na kutabasamu.

Hapa ni nje ya jengo la posta kuu ya Nairobi kuna mhudumu wa pikipiki ambaye anaonekana kusafirisha barua na vifurishi vyenye nebo ya posta zikiwa zimeengeshwa apo nje, watu pia wanaingia na kutoka ndani ya jengo hii kuu wafanyakazi wa posta wakiendelea na kazi yao ya kawaida.

Hawa ni wachezaji wa timu raga ya Kenya wakiwa wamevalia jezi nyekundu lenye maandishi ya Kenya Airways . Wanasherehekea ushindi kwa furaha. Mmoja wao anainua kikombe juu lenye umbo la tembo wawili wanaopigana. Huku wengine wakipiga makofi na kushangilia kwa mikono juu.

Huduma inaendelea kwa ndani ya ofisi ya huduma Kenya, ambapo tunaona mfanyikazi wa serikali ameketi nyuma ya dawati akiwa anamuhudumia mwananchi aliyevalia sare ya kijeshi. Mfanyikazi huyo anaonekana mwenye furaha na anazungumza kwa staha na mteja huku akiwa na karatasi na tarakilishi mezani.

Mtu mmoja aliyevalia miwani, anaonekana akitabasamu, nyuma yake pia tunaona kuna mashabiki wengi wa mpira wa nchi ya Kenya, waliovalia jeza ya nchi ya Kenya wakishangilia na kwa furaha huenda ikawa wanaona mpira wa nchi hio.

Hili ni kibanda la kuuza chakula barabarani chini ya mwavuli wa manjano. Mwavuli mwenyewe umeandikwa jina la Millicent Omanga amabaye ni mwanasiasa. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na banda hilo wakiwa wanatabasamu na wakizungumza.

Wachezaji wa mpira wawili wanaonekana wakiwa uwanjani. Aliye pembeni amevalia jezi ya rangi ya machungwa na nyeusi. Anaonekana yuko kwenye maumivu au analalamika. Pengine ameumia au hajaridhishwa na tukio fulani la mchezo. Mchezaji mwingine aliye nyuma anavaa jezi ya samawati na nyeupe. Anaonekana akitembea au akielekea upande mwingine.

Hapa ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya, mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama vile kusajili vitambulisho, leseni za biashara, na huduma za ardhi na nyinginezo. Watu kadhaa waliovalia sare za huduma Kenya wanaonekana wakisimama na wakizungumza na mtu anayeonekana kubwa kiongozi ama mgeni rasmi.

Tukio rasmi la serikali linaendelea ambapo mtu aliyevalia suti upande wa kulia anapokea hati kutoka kwa jaji au afisa wa mahakama. Tukio linaonekana kuwa ni la kitaifa, labda ni hafla ya kuapishwa, kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi au kupokelewa kwa ripoti rasmi ya serikali.

Tunamwona mwanamke aliyeketi mezani akiwa anamhudumia wanawake wengine waliosimama mbele yake. Wanawake hawa wameshika nyaraka mbalimbali huku mmoja akiwa na bahasha ya kaki na mwingine akiwa na karatasi zilizoandikwa. Mwanamke aliyeketi anaonekana kuonyesha au kuelezea kitu kinachoandikwa kwenye karatasi hizo.

Watu watano wanaonekana wakiwa wamesimama pamoja kwenye zulia jekundu mbele ya jengo rasmi. Wanne kati yao wamevaa mavazi rasmi ya mahakama yenye rangi jeusi, nyekundu na ya kijani yenye mapambo meupe. Ishara ya majaji au maafisa we juu wa mahakama. Wawili katikati wamevaa suti rasmi.

Mashabiki wengi waliovalia sare ambazo hazifanani wanaonekana wakiwa wameketi uwanjani wakifuatilia tukio la mchezo. Mwanamke mmoja aliyevalia jezi nyekundi ya Kenya anaonekana akiwa amesimama na anaonekana kuwa mwenye furaha huko amebeba maji mkononi mwake.

Tunawaona mashabiki wa timu ya mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakishangilia kwa furaha. Wamevalia jezi ya rangi ya njano, kijani la, na nyeusi zenye mapambo ya Sportpesa. Wanaonekana wakiwa mashabiki wa timu ya Yanga, kutoka nchi ya Tanzania.

Wachezaji wa timu ya mchezo wanasherekea ushindi wao, wote wakiwa wamevalia fulana meupe na furaha ya mchezo wa samawati, wameinuwa kikombe cha ushindi juu na wanafuraha na shangwe wanaonekana kuwa na furaha kubwa wakipiga kelele na kusherekea pamoja.

Tunawaona kundi la watu waliovalia kofia na fulana za rangi ya samawati na nyeupe wakiwa na mabango yenye maandishi ya PNU kazi iendelee. Wengi wao wameinua mabango hayo juu kwa mkono huku wakionekana kuwa na furaha na kushangilia sana.

Tunaona watu kadhaa wakiwa ndani ya kituo cha huduma Kenya. Wahudumu pia wamevaa sare rasmi yao za kazi wakiweza kuhudumia wateja huku wengine wakizungumza na viongozi waliotembelea kituo hicho. Kompyuta na pia vifaa vya ofisi vinaonekana kwenye meza juu.

Hapa ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya mahali ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kama vile kusajili vitambulisho, leseni za biashara na huduma zinginezo. Watu kadhaa wanaonekana wamevalia sare za Huduma Kenya na wanaonekana wakizungumza na kumwelezea kiongozi wao kinachoendelea.

Hii no ofisini ya Huduma Kenya kuna wahudumu ambao waliovalia sare yao rasmi ya kazi, mpangilio ya madawati ya huduma na wateja pia zipo pembeni visanduku za kufidha stakabadhi muhimu kama vile kitambulisho, leseni na nyaraka za serikali zinaonekana.

Jani mkuu wa mahakama nchini Kenya Martha Koome anaonekana akihutubia umati wa watu. Amesimama pembeni na pia amevalia sare lake rasmi la majaji nchini Kenya. Anaonekana akiwa na furaha akuhutubia umati huo.

Watu wanaonekana wamevalia sare rasmi mbele ya mji wa mahakama. Mmoja wao ambaye ni mwanamke katikati anaonekana akizungumza au kutoa taarifa mbele maikrofoni . Inaonekana ni mkutano wa vyombo vya habari au tamko rasmi kutoka ofisi ya jaji mkuu.

Kikao cha viongozi linaendelea, watu wawili wako mstari wa mbele wakipeana mkono kwa furaha kuashiria salamu au kukutana kwa mara ya kwanza. Wamevalia mavazi ya heshima na ya kisasa na mazingira yanafanana na ukumbi wa makutano au darasa la mafunzo. mezani kuna karatasi, chupa ya maji na majina ya washiriki.

Hili ni kikundi la watu wakiwa ndani ya ofisi ya huduma au kituo cha huduma cha wateja. Wanaume na wanawake wamevalia mavazi rasmi ya kazi, wengi wakiwa na suruali na shati nzuri. Baadhi wakiwa na vazi zito nyeusi na wengine suruali nyeusi na shati nyeupe yenye mikono ya rangi nyekundu. Mbele yao kuna dawati za kazi lenye kompyuta.

Hili ni timu ya mpira ya akina dada, wanaonekana wakiwa wamevalia sare lao rasmi la mpira, mmoja baada ya mwingine, sare lao ya chapa ndiba iliyo na rangi ya kijani mmoja baada ya mwingine wakiwa wameshuka wengine, wengine wakiwa na nywele fupi.

Hizi ni ofisi za huduma Kenya. Inaonyesha ni sehemu ya yenye bango lenye rangi ya kijani, nyekundu na nyeupe likisema transforming public service delivery na pia kuendeleza huduma bora. Kuna mtu mmoja ambaye ni mwanamke anaonekana amesimama kando ya mlango ya ofisi hiyo.

Huu ni uwanja wa mpira ambapo tunawaona wanadada waliovalia sare zinazofanana, sare za rangi za samawati, wote wakijadili kabla waingie uwanjani kucheza mpira wao. Pia tunawaona mashabiki wachache wakiwa wameketi hapo kando.

Mashabiki wengi waliyo keti kwenye viti vya rangi mbalimbali wakiwa kwenye sehemu ya umati pengine ni uwanjani. Wengi wakiwa wamevaa nguo za kawaida baadhi wakiwa wamevaa suti za rangi nyekundu za k d f. Watu wanaonekana wakifurahia, wakiongea na wengine wakitabasamu .

Wanaoonekana ni mashabiki wa timu ya Tusker. Wengi wao ni wanaume na wengine ni wanawake. Wengi wao wamebeba pombe mikononi na wengine waliovalia kofia nyeupe. Chini yake pia kuna mashabiki wadogo ambao wameketi chini na wakishabikia timu yao.

Mechi ya mpira wa kikapu wa kike unaendelea. Wanawake wanne waliovalia sare za rangi ya buluu na nyeupe wanaonekana wakicheza mmoja akiwa na mpira mkononi akijaribu kupiga au kupita wapinzani wake.

Tunazoziona ni sajili za vitambulisho. Vitambulisho ambazo zimekusanywa kwenye sajili moja kwa moja. Ambavyo vinafaa vichukuliwe na wenye vitambulisho huenda ikawa ni ofisi za serikali.

Timu ya soka inaonekana ikisherehekea ushindi au mafanikio kwenye uwanja wa mpira. Wachezaji hawa wamevaa sare za timu zilizo rangi nyeusi na rangi za manjano, mmoja wa wachezaji anaonekana kuvaa sare ya kijani inaashiria kuwa ni mlinda mlango. Wachezaji hawa wanajumuika kuonyesha furaha kubwa.

Hizi ni afisi za huduma Kenya ambao tunamuona viongozi akionyeshwa jinsi ofisi hio zinafanya shughuli zake za kila siku. Tunamuona pia mwanadada na wanadada wengine na watu wengine wanaofanya kazi katika ofisi hiyo wakiwa wamevalia sare rasmi za huduma Kenya.

Hili ni kundi kubwa la watu wengi wakiwa vishoni. Wengi wamevaa fulana na kofia za rangi ya samawati. Pia wanaonekana wakipiga mikono juu, labda wakiunga mkono jambo fulani au kujibu swali. Wanaonekana katika mkutano au hafla ya pamoja.

Mchezo wa mpira unaendelea uwanjani baina ya Gor Mahia na AFC , wote wameonekana moja kwa moja, dakika ni ya arobaini na mbili sekunde hamsini na mbili, timu moja imevalia rangi ya kijani na wengine wakivalia rangi ya manjano, kando yake tunaona pia mashabiki wa timu zote mbili wakiwa uwanjani.

Mchezo wa mpira unaendelea uwanjani huu baina ya timu mbili. Moja zimevalia sare za kijani kibichi na ingine imevalia rangi ya samawati na rangi nyeupe. Mashabiki pia wanaonekana mwisho wa uwanja, wakishabikia timu tofauti katika mchezo huu.

Tunaye mwona ni mwanamke ambaye ni shabiki wa timu la bandari FC. Ameshikilia kitambaa lililoandikwa Bandari FC, amevalia shati la samawati la Bandari FC. Nyuma yake kuna mashabiki wengine na tunawaona pia katika uwanja wa mpira.

Wateja wapo ndani katika huduma za serikali. Wengi wao wanaonekana wakiwa wameketi na pembeni twawaona viongozi wakishuhudia moja kwa moja jinsi shughuli inavyoendelea katika ofisi hizo za serikali.

Shabiki ya mchezo wa mpira na hamasa mkubwa wa watu umejaa. Shabiki huyu amevaa rangi ya bendera ya Kenya nyekundu, nyeusi na kijani . Anashika bendera ya koneti vuvuzela akiwa katikati ya umati wa watu waliokusanyika labda kwenye uwanja wa michezo. Anaonekana kushangilia kwa nguvu na kuonyesha msisimuko wa hali ya juu.

Kompyuta hii imefunguliwa katika peji la kampuni la Miwasko, ambayo inaonyesha kuna fomu ya fael ya jazi la mteja ya kupakoneksheni na inaonyesha kuwa mteja huyo anafaa peane sampuli kama jina, paspoti namba, adresi yake na hata namba yake ya simu na pia namba yake ya KRA.

Nawaona mashabiki wa mpira, mashabiki hawa ni wa nchi ya Kenya, mmoja wao ameinua bendera ya Kenya na amevalia shati nyeupe moja kwa moja, pia namuona rais wa nchi ya Kenya amevalia trouser nyeusi na shati nyekundu na kofia nyekundu.

Huu ni uwanja wa mchezo. Tunamuona mwanaume mmoja ambaye ameanguka ardhini kwenye uwanja wa mchezo huu. Ardhi imechafuka na mchanga umeinuka juu. Amevalia mavazi ya mashindano yenye jina Mwenda lililoandikwa. Watu wengine wanaonekana nyuma wakitazama tukio hilo.

Kundi hili la mashabiki wa soka wamevalia vishoni. Wengi wao wamevaa mavazi ya kijani na mmoja kati yao amevaa sare nyeupe ya askari akiwa ameshikilia bango lenye maandishi we now need man city .

Kundi hili la watu waliokusanyika katika hafla flani tunaona mtu aliyekaa katikati akipokea cheti au hati na mtu mwingine anampatia kofia nyekundu wengine wapo kando, wanashangilia na kuonyesha furaha, ubao wa nyuma umeandikwa Kenyan African National Union inaashiria kuwa ni tukio cha chama la kisiasa nchini Kenya kwenye jina KANU.

Mchezo unaendelea uwanjani ambao tunaona wanadada wanacheza mpira wa kikapu, mmoja amevalia rangi nyeupe, mwingine amevalia rangi ya samawati, pia tunaona mashabiki pale wanaokaa wanaouona mpira huu ukiendelea moja kwa moja.

Wachezaji hawa wa mpira wa mguu wa jeshi wanaonekana wakifanya mazoezi uwanjani wakiwa wamevalia suti nyekundu yenye herufi KDF, wanaendelea kukimbia na kufanya mazoezi kwa kupasa mwili, nyuma pia tunaona pia kuna goli la mpira.

Hili ni eneo la huduma za serikali ambapo watu huenda kupata vyeti vya kuzaliwa na hata za kufariki duniani. Wafanyakazi wawili wanamke na mwanamume wako nyuma ya madawati wakisaidia wateja, eneo hili linaonekana kuwa safi na lenye mapangilio.

Tunawaona watu wawili waliomo ndani ya jengo la huduma la serekali, mmoja amevalia suti ya rangi ya samawati na mwingine ya rangi ile ile akiwa ameshika kalamu na daftari akitafuta au kuandika taarifa. Mwingine amevaa koti la rangi nyeusi, wanaume hawa wamesimama karibu na dawati lenye alama za huduma mbalimbali zikiwepo na nembo za rangi ya taifa na maneno kama Registration of Self Help Groups .

Hawa wanaoneka kuwa wanachama wa chama cha KANU. Mmoja ambaye amevaa suti na mwingine pia ambaye amevaa suti, anamkabidhi mmoja cheti na pia kumvalisha kofia ya rangi nyekundu. Wengine walio kando yake wanashuhudia na furaha wakipiga makofi, wakifurahia kipokezo hicho.

Viongozi wa sheria labda majaji au mawakili wanaonekana wakizungumza na mtu aliyevalia suti rasmi ambaye anaweza kuwa ni kiongozi wa serikali au mtu muhimu katika muktadha huo, wanaonekana katika mazingira rasmi, labda ni nje la jengo la mahakama au ofisi za serikali.

Tunaowaona ni kundi la vijana wakiwa uwanjani kwenye tukio lenye umati mkubwa wa watu. Mmoja wa vijana hao anachukua selfie huku wengine wakiwa nhuma yake. Wanaonekana wakiwa na shauku ya furaha na jukwaa ya maegesho imejaa watu wengi sana.

Mwanamke mmoja amesimama kando ya mwanaume ambaye amevalia miwani na glavu kwenye mkono wake. Mzee huyu anaonekana akikusanya alama za vidole za mwanamke huyo. Huu ni mchakato au sehemu ya usajili wa udhibitisho wa kitambulisho.

Tunawaona wanasiasa wa chama cha ODM wakihutubia wanahabari. Wengi wao wakiwa wamevalia kofia yao ya manjano na mmoja wao akiwa kiongozi wao akiwa amevalia suti nyeusi na shati nyeupe. Anajaribu kuongelesha umati wa wanahabari walio mbele yake.

Tunaemwona katikati ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome, akipokea kiapo cha rasmi cha kuingia kazini. Kando yake kuna watu wawili, mmoja mwanaume aliyevalia suti nyeusi na pia kando yake kuna mwanamke ambaye amevalia sare rasmi ya korti na barakoa.

Huu ni mkutano wa siasa ambao unaoendelea. Tunamuona mwanamke aliyevalia shati ya rangi nyekundu na nyeusi akiongea kwa msisitizo, huku akionyosha kidole chake. Nyuma yake kuna watu wengine waliovaa kofia nyekundu zenye maneno tuko pamoja yalliyoandikwa kwa herufi za rangi ya njano. Inaonekana kuwa ni tukio la jamii.

Tunazoziona ni makundi mengi ya vitabu vidogo vidogo vilivyopakiwa kwenye meza. Vitabu hivi vinaonekana kuwa ni daftari au rekodi ya aina fulani. Huenda ikawa ni vitabu vya pasipoti au vinaonekana kuandikwa na kuwekwa alama tofauti kwenye makundi makundi.

Hizi ni ofisi za Huduma Center, tunawaona wafanyakazi wa Huduma Center wakijaribu kujieleza kwa wakuu wao, jinsi kazi inavyoendelea katika afisi hizo. Kando yao tunawaona wafanyakazi wengine waislamu na wafanyakazi wote wa hiyo Huduma Centre, wamevalia nguo rasmi za serikali ijapokuwa mmoja wao amevalia suti ambaye anamsindikiza mkuu wa serikali.

Hawa ni kundi la mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia , wakiwa kwenye sherehe au mkusanyiko wa kuonyesha support yao. Wanavalia mavazi ya kijani kibichi na nembo ya maneno ya timu yao. Wanaonekana wakiwa na furaha, baadhi wakiwa na vinywaji mkononi, na vishindo vya sauti au vuvuzela.

Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekaa mezani nje ya jengo la mabati wakiandika kwenye karatasi. Inaonekana kuwa ni shughuli ya usajili au ukusanyi wa taarifa katika jamii, labda katika muktadha wa uchaguzi au msaada wa jamii. Kuna mwanamke aliyesimama mbele ya meza akiwa na nywele ya rangi ya samawati, huenda akisubiri kuhudumiwa.

Tunamuona jaji mkuu aliyevaa vazi rasmi la sheria akitembea mlangoni pamoja na rais wa nchi ya kenya waliovaa mavazi ya meza. Mchana umejaa mwanga na kila mtu anaonekana akiwa katika hali ya umakini. Hili linaashiria mkutano kisheria au kikao rasmi katika jengo la serikali au mahakama.

Tunayoiona ni upatanisho na wa mahakama nchini Kenya, upatanisho huu hufanyika ndani ya mahakama kusaidia kutatua migogoro, kuna alama ya watu watatu na mshale unaoonyesha mawasiliano, pia kuna pini ya hakimu ikionyesha mfumo rasmi.

Mtu mmoja ambaye anaonekana ni kiongozi. Anaonyesha matumizi ya kompyuta. Watu wengi wanaangalia kwa makini kinachoendelea na inaonesha kuwa ni mazingira rasmi na inashiria ni msingatiaji wa teknolojia katika shughuli fulani za kitaalamu au za kitawala.

Tunawaona watu waliopo katika kituo cha hudumu wakiwa wamesimama kwa mstari ya mbele ya banki au ofisi ya serikali, wanaandikisha au kujaza fomu mbali mbali wanahudumiwa na mfanyakazi aliyekaa kando ya dawati.

Hapa ni ofisini ya huduma za serikali ambapo watu wanapata huduma mbalimbali. Kuna dawati la huduma za NSSF, SHA na uwezo fund. Wateja wamesimama na hao wameketi mbele ya wafanyakazi wa madawati ambao wanawasaidia kwa kompyuta.

Tunaliona dawati la maelezo kwenye ofisi au kituo cha serikali. Watu wawili waliovalia sare za kazi wapo katika dawati hilo. Sehemu hiyo ni safi na tena ni pana. Hakuna wateja waliopo kwa sasa katika eneo hilo.

Hii ni timu ya wanawake wa mpira wa miguu wanaovaa sare ya kijani na nyeupe zenye alama Chapa dimba upande wa juu kushoto, wote wamevalia sare zinazofanana isipokuwa golikipa ambaye amevalia sare ya samawati.

Kundi hili la watu wanaonekana kuwa na shauku kubwa na pia wakishangilia wote wamevalia shati za rangi nyeusi, baadhi wana maua mkononi na mbele yao kuna bendera ya Kenya, inaonekana ni tukio la sherehe au kusherekea mafaniko fulani.

Mwanadada mdogo ambaye anatumia computer kumsaidia mzazi kujaza habari zake kwenye computer hiyo, pia na kando yake nawaona wazazi wengine wamekata katika chumba hicho, ambao wanangojea kusaidiwa na wafanyakazi hao ambao wamevalia shati nyeupe iliyo na kola nyekundu.

Tukio rasmi la kuapisha kwa kiongozi wa serikali linaendelea. Mwanaume aliyevalia suti anainua mkono wa kulia akiwa amebeba bibilia, ishara ya kuapa mbele ya umma. Pembeni pia kuna mwanamke anayesimama kwa heshima, huku bendera ya taifa ikiwa karibu. Tukio hili linaonekana kmhufanyika katika ukumbi au uwanja mkubwa.

Mpira unaonekana ukiwa umenoga uwanjani. Mpira wa wanadada. Wanaonekana wengine wakiwa wamevalia sare ya samawati na mmoja wao akiwa amevalia sare nyeupe. Kando pia twaona washabiki ambao wanajaribu kushabikia mchezo huo na mpira ambao unatumika kucheza kuwa ni mweusi.

Tunayemuona ni jaji mkuu ambaye amesimama akihutubia wanahabari. Kando yake ni majaji wenzake ambao wanamsindikiza jaji huyo mkuu, ambaye anajaribu kuongea na wanahabari walio mbele yake.

Unaloliona ni kundi la watu waliovaa wamevaa mavazi rasmi ya mawakili wakiwa mbele ya maonyesho au mkutano wa hadhara. Wanaonekana kujishikilia mabango yenye maneno kama protect judicial independence . Inaonekana ni maandamano au mkutano wa mawakili kuhusu uhuru wa mfumo wa sheria na mahakama.

Unayoiona ni tukio rasmi ambapo mtu mmoja aliyevalia suti ya samawati anaonekana kutia saini mbele ya mtu mwingine aliyekusanyika akiwa amevalia suti rasmi ya kisheria. Watu wengi nyuma yao wamevaa mavazi rasmi ya rangi nyekundu na nyeupe. Inaashiria kuwa ni tukio rasmi kama kuteuliwa kwa raisi au kuteuliwa kwa jaji au hafla ya mahakama.

Tunalo liona ni kikapu cha kubebea takataka chenye mashimo madogo madogo. Kikapu hicho ni cha rangi cha rangi ya kahawa na ambayo imeandikwa jina kenpoly . Nyuma yake kuna mlango wa rangi ya samawati na pia ukuta ambao umepakwa rangi.

Watu wawili wanaoonekana wakiwa pembeni katika kituo cha huduma Kenya wakihudumiwa kwenye dirisha la posta pay . Mfanyikazi aliye kwenye kibanda hicho cha huduma anaonekana akizungumza nao kwa njia ya kitaalamu. Pia kuna alama za mpesa na matangazo kuhusu ulazima wa kitambulisho asili.

Twaona takataka nyingi zilizotupwa kando ya barabara. Kuna mifuko ya plastiki, takataka ya chakula na vitu vingine mbalimbali vinavyokusanyika pamoja. Hali hii inaonyesha ukosefu wa usimamizi mzuri wa taka, jambo linaloweza kusababisha hatari mbaya kwa mazingira au afya ya watu wanaoishi eneo hilo.

Tunawaona watu wawili wanaomsikiliza mtu ambaye amesimama mbele yao ndani za ofisi za Huduma Centre . Watu hawa waliokaa nyuma ya kioo ya kinga wanavaa sare rasmi yenye rangi nyeupe na nyekundu na pia wamevalia barakoa zao kwenye uso. Kwenye kuta kuna nembo za maandishi yanayosoma Huduma Centre .

Hili ni sehemu ya ndani ya huduma centre ambapo watu wapo kwenye meza za huduma wakitumia kompyuta, kuna watatu wawili wamesimama upande wa nyuma ukiwa wakizungumza na watu waliokaa, sehemu pia inaonekana ni huduma za umma ikitoa huduma mbali mbali za serikali kwa wateja.

Hapa ni ofisini huduma center . Tunawaona wateja ambao wamekuja kushughulikiwa katika ofisi hizi za serikali na pia tunawaona wakuu wa serikali wakiwa hapo, wakiangalia jinsi shughuli za serikali zinaendelea katika ofisi hizo.

Wanawake wawili wote wakiwa wameketi. Moja ameketi kwenye kiti nyekundu mbele ya dawati na mwingine ameketi nyuma ya kioo cha uwazi kwenye dawati. Mwanamke aliyeketi mbele ana nywele ndefu na mweusi akishikilia karatasi mkononi. Mwanamke mwingine aliyeketi nyuma ya kioo anaonekana akitabasamu.

Hii ni kikao au mkutano unaoendeshwa katika ofisi au chumba cha kusubiri. Mtu mmoja anaonekana amesimama mbele ya kizungumza huku watu wengine wakiwa wameketi wakimsikiliza kwa makini. Wengine wamevalia sashes za rangi ya nyekundu, labda ni ishara ya shirika au kundi wanachokihudumia.

Wakuu wa serikali wanaonekana wakitia saini stakabadhi ambazo wamepewa na wanasaidiwa moja kwa moja, wa kushoto anasaidiwa na mwanamke aliyevalia sare nyeupe imeandikwa huduma Kenya na wakulia anayesaidiwa na mwanamume ambaye aliyevalia suti nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa kikapu unaonekana wakibeba kikombe ambao wanaonyesha ushindi wao wamevalia sare ya rangi ya samawati . Pia tunaona mashabiki wakijumuika na umoja kwa umoja wakisherehekea ushindi huo ambao waliupata.

Wanaoonekana ni wafanyakazi wa serikali katika ofisi za huduma Kenya, wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa wote, watatu ni wanawake na mmoja ni mwanaume wote wakiwa wamevalia sare rasmi zao za kazi wakingojea wateja na wengine wakitumia kompyuta zao kunakili.

Naliona kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ambapo baadhi wana mavazi ya kisheria kama makoti yenye rangi ya kipekee na mikufu ya micheche. Ikionyesha kuwa ni mawakili au majaji. Wengine wamevaa mavazi ya kawaida ya kibiashara kama suti.

Tunawaona watu kadhaa wakiwa nje za ofisi ya serikali wengi wao ni wanaume waliovalia barakoa na mmoja wao amevaa koti na kofia, inaonekana kuwa wanangojea huduma za uhamiaji na wanashugulikiwa na maswala ya usajili au vibali vya kuishi au kusafiri, ukuta ofisi ni la rangi ya njano na pia kuna alama kubwa ya mahadishi katika ofisi hiyo.

Wakuu wa serikali wanaonekana kufika katika ofisi za serikali za huduma centre. Tunamuona mkuu wa huduma centre akijaribu kuongea na mwanadada ambaye ni mfanyakazi katika huduma hizo za serikali huenda ikawa tu ni kuwa wanapitiziwa katika maonyesho ya kazi ya kila siku ambayo yanatokea katika ofisi hizo za serikali.

Kuna umati mkubwa wa watu waliokusanyika mahali pa wazi, watu hawa wanaonekana wamefurahia tukio wengi wanainua mikono yao, rangi mbalimbali za mavazi zinajitokeza na kundi hilo kubwa la watu, sehemu ina muundo wa kisasa unaofanana na uwanja wa michezo au ukumbi mkubwa wa watu.

Hawa ni wachezaji wa timu ya soka ya KDF wamevalia sare zao za michezo ya rangi nyeupe na nyekundu, pia wamesimama kwa umakini wakiwa uwanjani, mmoja wao amevaliza mavazi ya rangi ya kijivu labda ni mlinda lango.

Hili ni tangazo kutoka kwa tume ya huduma ya mahakama nchini Kenya. Inahusu sera ya mafunzo ya mazoezi na mafunzo ya vitendo kwa sekta ya mahakama. Kwenye picha kuna sanamu inayowakilisha haki ikiwa na panga, mizani na kofia ya jaji. Tarehe ya sera hii ni Mei ishirini na tatu, mwaka elfu mbili kumi na tatu.

Unawaona mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa wamejaa furaha na msisimko mkubwa uwanjani. Wamevaa mavazi ya timu wanayoshabikia, baadhi yao wakiwa na vuvuzela, mabango na fulana zenye maandishi ya timu yao. Wanapiga sherehe wakitabasamu na kuinua mikono juu kuonyesha mshikamo na mapenzi kwa timu zao.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama ila mwenzake anaonekana akiwa ameketi. Aliyeketi amevalia glavu za plastiki na anafanya jambo ambalo linaonekana kama kuchukua alama za kidole kwa mtu aliyesimama. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi.